Wanaume wawili wamekalia kiti cha mbao, mmoja amevalia shati la rangi ya samawati. Wote wamevaa kofia kwenye vichwa. Nyuma yao kuna ukuta, wa rangi ya kijani kibichi na mwekundu, na kuna maandishi yameandikwa na rangi nyeupe.

Pesa ya Kenya ya shilingi elfu moja. Kwenye pesa kuna maandishi yaliyoandikwa na rangi nyekundu. Kuna rais aliyekuwa wa Kenya, mzee hayati Jomo Kenyatta. Kuna jina lililoandikwa Patrick Njoroge.

Watu wawili wapo kwenye pikipiki, aliye mbele amevalia nguo ya kitenge na kwenye kichwa kofia, aliye nyuma amebeba mkoba upande wake wa kushoto wenye rangi nyeusi kando, kuna ukuta uliojengwa na matofali ya sementi.

Mtu ameshikilia simu nyeupe kwenye mkono wake wa kulia. Simu hiyo iko na maandishi yameandikwa na rangi nyeupe pia kuna mstari umepita wa rangi nyekundu mwanamume huyo amevalia kwenye mkono wake wa kushoto vitu kwenye mkono.

Mwanamke amekaa chini kwenye kiti cha mbao. Juu yake kunao uteo wa rangi ya kijani kibichi. Kando yake kuna vitu ambavyo anauza pia na meza. Pia kando yake kuna kikapu kilicho na mistari meupe na rangi ya zambarau.

Gari leupe lililo na taa ya rangi nyekundu ina magurudumu ya rangi nyeusi. Kando yake kuna jengo lililo na madirisha ya vioo. Jengo hilo imewashwa taa zinazowaka upande wote.

Mlango umefunguliwa wenye rangi ya kijani kibichi, kuna maandishi yameandikwa yenye rangi nyeupe, kando mna draw ya kijani kibichi pia ndani kuna chupa ambazo zimewekwa chini. Ukiangalia upande mwingine kuna kitu ambacho ni cha rangi ya manjano.

Magari kadhaa yakiwa yameegeshwa, huku taa zao zikiwa zinawaka. Moja ya gari hilo lina rangi ya samawati, lengine ni la rangi nyeupe, na mengine ni meusi. Kando ya magari mna mlingoti iliyo nyeupe.

Watu wawili, mwanamke mweupe amevalia nguo nyeusi na vidole vyake vimepakwa rangi nyekundu. Kando mwanamme amevaa shati la rangi nyeupe na amevaa suti nyeusi. Wote wameshikilia kitabu.

Vidole vimeshikilia pesa ya Kenya, iliyo ya shilingi mia mbili. Ambako kuna picha ya aliyekuwa rais wa Kenya, Hayati Mzee Kenyatta.

Baiskeli, kuna mkono umeshikilia baiskeli, pia kando mna njia na kiti cha mbao. Mlango umefunguliwa mwenye rangi ya kijani kibichi na ndani yake mna kifaa ambacho ni kikubwa cha rangi nyekundu.

Mtu ameegemea mlango wenye rangi ya samawati. Na shati lake ni la rangi nyeupe na mistari. Viatu ni vya rangi ya samawati. Ukuta ni wa rangi nyeupe na mweusi. Una maandishi ulioandikwa na rangi nyeusi, nyekundu na samawati. Dirisha pia liko wazi na lingine likiwa limefungwa.

Mikono imeshikilia pesa kwenye mkono wa kushoto kuna lesa za shilingi noti hamsini na mia mbili noti ya hamsini inayo maandishi ambayo yameandikwa Kenya na nambari 50.

Pesa za kenya za shilingi elfu mbili. Kwenye pesa mna picha ya aliyekuwa Rais, hayati Mzee Jomo Kenyatta. Kidole kimoja kina pete, kuna simu iliyo na maandishi yaliyoandikwa. Kando yake mna meza.

Shilingi elfu moja iko na nambari zilizoandikwa "1000". Pia kuna aliyekuwa rais wa kwanza wa Kenya, Mzee Hayati Jomo Kenyatta. Pia kuna kidole, kimeshika pesa hii.

Pesa ya Kenya ya shilingi mia tano pia kuna picha ya aliyekuwa rais wa kwanza hayati Mzee Jomo Kenyatta kuna maandishi kwenye pesa hiyo yalioandikwa na rangi nyekundu na rangi nyeupe pia.

Mkono umeshikilia kifaa kilicho aina ya simu. Kwenye kifaa hicho kumeandikwa nambari 62000.00. Pia vidole viko na rangi nyekundu.

Mwanaume amechorwa akitabasamu. Amevalia tai na amekunja mikono yake. Amevaa saa kwenye mkono wake wa kushoto. Na pia kuna maandishi ya michoro ya rangi ya kijani kibichi, meupe na meusi.

Watu wako sokoni, kuna wenye wamekaa na wengine wamesimama. Kuna mwavuli mkubwa wenye rangi nyeupe na ya kijani kibichi. Kando kabisa, mna vitu mbalimbali ambavyo wanauza. Kuna maji machafu upande wa mbele.

Gari limeegeshwa lenye magurudumu ya rangi nyeusi na liko na madirisha ya vioo. Kando mna mlingoti ambapo kuna miti pia. Nyuma kuna gari lililo la rangi nyeupe ambapo angani kuna mawingu ya rangi nyeupe na samawati.

Vitenge mbalimbali vimepangwa na pia kuna viatu upande wa juu. Vitenge hivyo ni vya rangi tofauti tofauti. Kuna vingine vya rangi ya samawati, vingine rangi nyeupe, na ingine nyeusi na ingine ya manjano.

Gunia nyeupe ikona mboga ndani. Kando kuna kikapu kilicho na nduma, kingine kiko na viazi vitamu. Ndoo nyeupe mbili zikona viazi. Kando kuna ndoo ya rangi ya manjano ambayo haina kitu ndani.

Watu wako sokoni kando kuna ndoo ambazo ni nyeupe na kijani kibichi mna viazi, mna mahindi, karoti, nyanya. Kando kuna mwanamke amevaa sketi ya rangi nyeupe na shati nyeusi.

Vidole vimeshikilia pesa ya Kenya ya shilingi elfu moja na nambari zilizoandikwa kwenye pesa hiyo, moja, sufuri, sufuri, sufuri. Pia kuna maandishi yaliyoandikwa ya Kenya.

Jengo likubwa lililo na milingoti ya rangi nyeupe na samawati upande wa mbele, kando mna magari yameegeshwa, kuna lenye rangi nyekundu na mengine ya rangi nyeupe pia nyeusi, kando mna barabara.

Wanaume wawili wamesimama. Mmoja amevaa nguo ya rangi nyekundu, mwengine ya rangi ya sanawati. Tena mbele yao mna milango ambao ni wa rangi ya kijani kibichi na umeandikwa maandishi meupe.

Duka la rangi nyeupe lililo na dirisha la vyuma. Juu ya duka hilo, kumeandikwa maandishi na pia kuna ng'ombe imechorwa. Kuna mtu anaenda kwenye duka hilo amevalia nguo ya rangi ya samawati. Kando yake kuna ndoo ya samawati.

Pesa za Kenya za shilingi mia moja ambazo ni kadhaa. Upande wa mbele kuna picha ya aliekua rais wa Kenya mzee Jomo Kenyatta, amevalia tai nyeusi iliyona mistari myeupe, pia kuna simba wawili waliochorwa kwenye pesa.

Watu watatu wamesimama, wanaume wawili, mwanamke mmoja. Mwanaume mmoja amevalia suti ya samawati na ameshikilia simu kwenye mkono wake. Wote hawa watatu wanatabasamu. Kando yao, mna magari.

Duka la rangi nyeupe limefunguliwa mlango na dirisha ililojengwa na vyuma. Juu ya dirisha mna ng'ombe imechorwa. Kuna mtu amesimama. Amevalia viatu vya rangi nyeusi na kando ya mlango kuna ndoo ya samawati.

Watu wako sokoni , kuna rangi za aina mbalimbali za rangi nyeupe, nyeusi, na kadhalika. Kuna mwanamume aliyesimama amevalia shati la rangi nyekundu. Kando yake kuna mwanamume mwingine amevalia kofia.

Vidole vimeshikilia pesa ya Kenya ya shilingi elfu moja pesa hiyo imeandikwa maandishi makubwa 1000 maandishi ya Kenya, chini yake kuna pesa ya hasmini kwenye meza.

Watu wengi wako sokoni kuna wenye 𝑤𝑎𝑛𝑎𝑡𝑒𝑚𝑏𝑒𝑎, wengine 𝑤𝑎𝑚𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎𝑚𝑎, mwingine ameshikilia kiuno na mwanamke amebeba mtoto. Kuna mazulia yameanikwa ya rangi mbalimbali. Kando pia kwa umbali kuna viatu vimewekwa.

Mtu ameketi ndani ya duka la maziwa, kando mna meza nyeupe. Mlango umefunguliwa wenye rangi ya samawati na maandishi meupe. Kando kuna jiko. Kuna ndoo pia za rangi ya samawati na zingine za kijani kibichi.

Watu wamesimama ikiwemo wanawake na wanaume, wanaume wawili wamevaa mashati nyeupe mwanamke mmoja amevaa nguo ya rangi nyekundu na nyeupe kando kuna mlango ulio wazi wa rangi ya kijani kibichi.

Watu wamesimama. Kuna aliyevaa mavazi meusi na mwingine amebeba mkoba kwenye mkono wake wa kushoto na mavazi yake ni ya rangi nyeupe. Kando yake kuna mwingine ameshikilia kitabu cha rangi ya samawati. Ukuta ni wa rangi wa kijani kibichi na umeandikwa maandishi ya rangi nyeupe.

Watu wako kwenye soko, nguo zimetandazwa chini kuna za aina mbalimbali za rangi nyekundu, nyeupe na kadhalika. Kuna mwanamke amekaa amevaa fulana nyeusi na kitambaa kwenye kichwa cha rangi ya samawati kuna mwingine amesimama amevaa shati ya rangi ya kijani kibichi.